Hapo naona timu mbili ambayo inacheza ndani ya uwanjani. Uwanjani ni kubwa sana kuna watu wengi ambaye wamefika uwanjani chini kulimea na nyasi na juu kuna watu walipanda.

Naona watu ambao wamesimama mbele ya ofisini ilyoandikwa maandishi, na kando kuna ubao umewekwa, wengine wamevaa barakoa, wengine wamevaa koti aina ya rangi nyekundu.

Hapo naona shabiki wengi kwenye uwanjani ambayo wanaangalia mpira iliyochezwa na timu mbili. Uwanjani ni kubwa sana, tena ilijengwa vizuri sana.

Kuna timu mbili wakicheza mchezo ya mkono wa mpira na wengine wanaangalia uwanjani kumejengwa vizuri, watu wameketi chini.

Naona msichana na mvulana mmoja wakiwa ndani ya ofisi. Msichana ameketi chini, mvulana ameinama anaandika kwa kitabu. Karibu kuna simu imewekwa karibu na vitabu vilivyowekwa mezani.

Hapo naona timu moja iliyovaa t-shirt aina rangi sawa wakicheza ndani ya uwanjani. Na nyuma kuna neti na ukuta huku nyuma.

Picha inaonyesha Uhuru na bibi yake, huku wakishikana mkono kwa kunyesha alama ya upendo, wote wawili wanacheka, wakiangaliana.

Picha inaonyesha ofisi ya huduma ya Kenya, vile kuna makiti, watu ambao wanahudumiwa, wengine wameketi, vitabu na meza.

Picha hii inaonyesha nyumba kubwa sana aina ya ghorofa na bodaboda wawili, watu wanatembea kwa njia na magari.

Picha inaonyesha wanaume na wanawake wengi kwa mkutano uku wakisherehekea kitende yao. Kwa karibu mama alisimama karibu na....

Picha inaonyesha mvulana mmoja na wasichana wawili. Msichana mmoja ameshika kalamu akiandika kwa kitabu, mvulana alishika msichana kidole yake.

Naona wachezaji ambao wamefurahi sana. Walibeba kikombe cha mpira. Wachezaji hawa walivaa t shirt aina rangi sawa.

Hapo naona raisi wa nchi ya Kenya William Samoei Ruto akiwa mkutano huku akisherehekea na familia yake na watu wake.

Picha inaonyesha wachezaji ndani ya uwanjani vile uwanjani kubwa sana watu wengi ndio wanaangalia hii mchezo ambayo inaendelea hapa.

Hapo naoana timu mbili wakicheza mpira ya miguu na nyuma kuna watu wengi waliojaa uwanjani na kuangalia vile hawa timu mbili zinacheza.

Picha inaonyesha bibi na bwana wakisalamiana wakiwa ndani ya ofisi. Ukiangalia kando kuna watu wengine wamevaa suti na watu hawa wanakaa pia wamefurahi sana.

Picha inaonyesha wasichana wanne ambao wamevaa t-shirt iliochorwa bendera ya Kenya. Msichana mmoja ameshika mpira.

Picha inaonyesha wachezaji wakiwa ndani ya uwanjani, wachezaji hawa wanakaa wamefunga mbao, huku wanakumbatiana mmoja kwa mwingine,

Picha inaonyesha uwanjani kubwa sana na watu wengi, huku watu wakiangalia mpira ambayo inayochezwa na timu wawili.

Hapo naona ofisi kubwa sana ambayo kuna makiti mingi sana, kuna mahudumu wengi vile kuna watu wameketi chini.

Picha inaonyesha watu wengi kwa laini. Vile nyuma kuna maghorofa, majengo ya nyumba na miti iliyomea vizuri.

Wachezaji wanacheza mpira kwa uwanjani. Kuna watu wanaangalia. Watu wengi walijaa uwanjani kuna wengine wameketi wengine wamesimama.